Ofisi kubwa yenye madirisha yenye kuingiza mwangaza na hewa ya kutosha. Watu mbalimbali wanaume na wanawake wenye rika tofautitofauti, wakikaa na kuhudumia wateja waliokuja ofisini humo, wakitumia mfumo wa kompyuta kuchukua data.

Duka dogo lenye milango miwili ya bluu na michoro mbalimbali, likiuza maziwa na watu ndani yake wakiwa wanaongea mambo tofautitofauti.

Duka kubwa la maziwa na "Kien products", likiwa na nembo kubwa iliyochorwa ng'ombe. Mtu akiwa ndani na mtu mwingine akiingia ndani huku ameshikilia mfuko; mitungi iko nje ya kuhifadhia maziwa.

Seti ya meza ya kulia chakula yenye viti sita, vilivo tengenezwa kwa mbao vilivyo na rangi ya kahawia iliyokolea vyenye migongo mirefu na sehemu nzuri ya kukalia pamoja na mito, nyuma yake kukiwa na mito.

Seti ya meza ya kulia chakula yenye viti sita vilivyotengenezwa kwa mbao aina ya "Mninga". Juu ya meza hiyo ni glasi na viti hivi vimewekwa sehemu ya ndani yenye marumaru.

Mandhari ya ndani ya hoteli kubwa yenye viti vyeusi na mito juu yake, TV kubwa, sanamu za watu mbalimbali na maua yakiwa ndani ya sehemu hii, "reception" nzuri, vitabu aina tofauti tofauti yenye mwanga mzuri.

Watu wengi sokoni wakiwemo wauzaji na wanunuzi watu wengine wamekaa chini wakiuza bidhaa zao huku wengine wakitembea na kutazama bidhaa hizo, bidhaa mbalimbali na watu wenye rika tofautitofauti wakizungumza juu ya bidhaa hizo.

Wamama na wababa warika tofautitofauti, wakiuza bidhaa zao nyakati za usiku kwa watu mbalimbali.

Duka la bidhaa kubwa likiwa na rafu zilizojaa bidhaa zilizofungashwa, mwangaza wa kutosha na mpangilio wa bidhaa njia ya wazi kati ya rafu, mazingira ya kawaida ya ununuzi ndani ya duka.